Wanariadha ambao ni wakenya wako kwenye maji wakijiandaa kwenye mashindano. Mwanamke ameketi kwenye kasia mahali huku mwanaume mwingine akimsaidia. Wawili wengine wako karibu nao.

Ubao mrefu mweupe wa kuandika wenye maandishi. Sehemu yake ina maandishi ya blue yanayoonyesha majukumu na majina ya timu. Kuna ufagio na ndoo upande mmoja karibu na mlango.

Samani, za kuhifadhia vitu. Moja ikiwa na rafu wazi na nyingine ikiwa na mlango. Zimewekwa ukutani. Rafu hizo zina vitu kadhaa, vikiwemo vihifadhi nyaraka na kompyuta.

Kitabu cha zamani cha Junior English 2. Jalada lake limechakaa na ni chafu. Jalada lina mchoro wa maua wa wadudu na jina la mwandishi ni Haydn Richards. Kitabu hiki kimetumika sana.

Ubao wa matangazo wa rangi ya zambarau. Ubao una bango la kutabasamu, maandishi ya great progress na karatasi zenye mazoezi za wanyama wa baharini zimetundikwa.

Wanawake wawili wanakimbia kwenye uwanja wa nyasi mmoja amevalia fulana ya bluu iliyokolea na mwingine fulana ya bluu isiyokolea. Watu wengine wanakaa kwenye viti wakiangalia nyuma yao.

Madawati kadhaa ya shule yakiwa yamepangwa na viti. Madawati mengine yana nyuso za mbao huku mengine yakiwa na nyuso jeupe. Sakafu ina muundo mwekundu na madoa meusi.

Kitabu cha mbele kilichofunguliwa katika ukuerasa wa themanini na sita na themanini na saba. Kuna picha mbili zinazoonyesha tabia njema nyumbani san. Masomo yameandikwa kwa lugha ya Kiingereza, yakifundisha maadili kwa watoto.

Ubao mweupe unaonekana ukionyesha somo la lugha ya kiswahili la Ijumaa ishirini na moja Februari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano na swali kuhusu herufi ndogo. Rula ya manjano imewekwa juu ya ubao.

Jengo la ghorofa tatu linaonekana wazi. Limesakafiwa kwa mawe na lina milango miekundu. Njia ndefu kuelekea mlango wa chini. Inaashiria kuwa hili linaweza kuwa jengo la shule au mabweni.

Timu ya wanasoka walio na walemavu wamepanga wamepanga safu kwenye uwanja wa mazoezi. Wote wamevalia sare zinazofanana na baadhi yao wanatumia mikunguju. Hali hii inaashiria mchezo wa soka wa walemavu.

Kompyuta ya mezani inaonekana yenye skrini nyeusi ya deli, kibodi na nyaya. Skrini hio imewekwa kwenye meza nyeupe. Nyuma yake kuna ukuta wenye ubao na mistari michache.

Ukurasa mrefu wa mtihani au kazi ya shule ikiwa na maswali na majibu. Maswali yanahusu Bibilia na masomo ya dini. Majibu yameandikwa kwa mkono na yana alama. Kuna michoro miwili ya Bibilia la chungwa iliyopakwa rangi.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu wanacheza mchezo wao uwanjani. Mchezaji mmoja anapiga mpira na mguu wake mmoja huku alitumia crutches kwa ajili ya usawa. Wachezaji wengine pia wanatumia crutches wakifuatia mchezo.

Wanariadha wawili mwanamume na mwanamke wamesimama wakiwa wameshikilia bendera ya Kenya wote wanatabasamu na wanaonekana wenye furaha baada ya mashindano, mwanamke anaonekana mwenye furaha.

Wachezaji watatu wa mpira wa miguu wamesimama uwanjani, wachezaji wawili wa pembeni wana miguu bandia na wanatumia vigongo, huku yule wa kati akiwa amevalia jezi nyekundu.

Wanariadha hawa ni wa Kenya wamesimama pamoja baada ya mashindano. Mmoja wao aliyevaa kitambaa cha macho amekumbatiwa na mwenzake. Wote wanaonekana kuchoka na kufurahia.

Ubaoni umeandikwa fire assembly point kwa herufi kubwa za kijani. Una mshale mwekundu unaoelekeza upande wa mmoja. Ubao huu umesimama karibu na tanki kubwa la maji kwenye eneo lenye nyasi.

Wachezaji wa mpira wa miguu wenye ulemavu wanatembea uwanjani wakiwa wanategemea mikongojo. Wamevalia jezi nyekundu zenye nembo ya Kenya na suruali fupi za kijani. Uwanja huu una nyasi na una goli nyuma yao.

Hapa ni darasani naona ukuta wa rangi ya nyekudu na manjano. pia mlango umefungwa, mwanga unatoka kutoka kwenye dirisha. Darasha hii tupu inaonekana hakuna watu.

Jengo la ghorofa nne limejengwa kwa mawe na plasta nyeupe. Kila ghorofa ina madirisha mengi ya mraba yaliyo na kioo na fremu nyeupe. Mbele ya jengo kuna kichaka cha kijani kibichi na bango la kuwaarifu wageni kupitia ofisini.

Rafu kubwa ya mbao iko na visehemu vidogo vidogo vya kuhifadhia vitu. Sehemu kadhaa zimejazwa na mikoba midogo ya kubebea nyaraka yenye rangi tofauti na baadhi ya sehemu zingine zina namba zilizochorwa.

Juu kwa mlango wa mbao unaonekana ukiwa na karatasi yenye ujumbe No exit for Students ikimaanisha wanafunzi hawapaswi kutokea hapa. Kifaa kingine cha kielektroniki inaonekana kikiwa kimefunikwa na ujumbe.

Jengo lenye ghorofa linaonekana likiwa na kuta za mawe na madirisha yenye fremu za kijani kibichi. Njia ya miguu inaelekea kwenye mlango wa mbele ikiwa na mimea iliyopangwa vizuri pande zote mbili. Nguzo ya bendera imesimama mbele ya jengo hilo.

Kompyuta mbili zipo mezani za DELL. Screen zote mbili zimezimwa. Kila kompyuta ina kibodi na kipanya. Kuna vitabu na karatasi juu ya meza.

Bango hili linahusu usimamizi wa taka shuleni na mitaani. Inaelezea aina za taka, mbinu za kuishughulikia na faida za usafi. Bango lina picha za taka na masanduku yaliyochakata .

Kurasa ya kitabu ina picha tatu. Ya kwanza ni lori lililobeba mchanga, ya pili gari moshi lenye mabehewa mengi kwenye reli na ya tatu ni baiskeli iliyobeba mizigo.

Bango kubwa lililotundikwa kwenye mlango wa rangi ya machungwa. Bango lina maneno ya welcome , yaliyoandikwa wima na kila herufi inawakilisha ujumbe chanya kwa ajili ya darasa.

Mwanamke muogeleaji anajishika katika ukingo wa bwawa la kuogelea. Amevaa kofia nyeupe ya kuogelea, anapumzika baada ya kumaliza kuogelea, akitazama mbele kwa makini.

Wanariadha wa Kenya wakiwa wanashindana katika uwanja wa riadha. Mwanariadha wa kike amevaa nguo zenye rangi za bendera za Kenya na mwanariadha wa kiume amevaa tisheti nyekundu .Wote wanakimbia kwa kasi.

Vifurushi vya vitabu, vya Longhorn computer sciene vya darasa la saba vimewekwa juu ya meza. Vitabu hivyo vimetengenezwa na Longhorn Publishers. Pia kuna rundo la nyaraka za manjano na nyaya za computer chini ya meza.

Mnara mrefu, mweupe, wa bendera, umesimama katikati ya bustani. Bustani hio ina nyasi zilizochongwa vizuri na vichaka vidogo. Nyuma kuna mti ya kijani kibichi, na pia kuna tanki kubwa la maji jeusi, na ubao ulioandikwa fire assembly point .

Kitabu cha kompyuta cha Longhorn cha gredi la saba kimepangwa juu ya meza. Kimefunikwa kwa plastiki na kimeandikwa Competency Based curiculum .

Kompyuta ya mezani imepangwa kwenye dawati cheupe. Kifuatilizi cheusi cha deli, keybodi na kipanya vipo huku kipaza sauti kikining'inia pembeni.

Meza yenye kompyuta mbili za mezani na vifaa vyake. Kuna kibodi na panya na vitabu ilivyopangwa kando ya kompyuta. Inaonekana ni darasa la kompyuta au maktaba.

Mwanariadha mmoja ameinama akimshika mwanariadha mwingine aliyeanguka chini. Ambaye amevaa kitambaa machoni. Wote wamevaa jersey za michezo. Nyuma yao kuna ubao mkubwa wa kuonyesha matokeo wenye nembo ya Omega.

Chumba chenye meza ndefu iliyo na kompyuta nne. Kila kompyuta ina kibodi na kipanya chake. Viti vyeupe vimepangwa mbele ya kila kompyuta.

Mwanariadha wa kike amekaa kwenye kiti cha magurudumu, maalumu kwa ajili ya mashindano. Amevaa jezi nyeusi yenye neno Kenya na anashindana kwenye uwanja wa riadha.

Korido ndefu yenye nguzo nyeusi na ukuta mweupe inaongoza kwenye milango. Paa la matofali linaonekana upande wa kushoto huku milango mingine ikiwa imefungwa.

Panaonekana darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa. Kuna kompyuta kwenye meza zingine pembeni na ubao wa kufundisha unaongojea watu waingie wafunzwe.